Kuna daktari na patient . Daktari anaeleza, patient na anacheka sana, yaani na, color red na anavaa color ingine na kuna kompyuta black na red, blue . Hiyo kompyuta na.

Daktari hapo ako anasafisha vitu vya kutumika hospitalini naona screen hapo naona kiti ya kukalia hapo, naona pumzi hapo ya kuweka simu, naona jug ameshika mkononi amevaa barakoa.

Kuna watu wawili hapa wanazungumza ni kama ni daktari na mama anamuonyesha dawa anafaa kuchukua kunywa. Hapo anamuelezea moja kwa moja, mama naye ako makini kwako kujua ni nini kinachoendelea. Anaambiwa hizi dawa zake za jinsi ya kutumia.

Humu daktari, mtoto mdogo na mama, mtoto mdogo anadungwa na daktari. Daktari ako na sindano mkononi, mamake amemshika na wana dawa huko. Daktari amevaa kwa hospitalini hapo. Mtoto ni mdogo, mamake anamshikilia.

Daktari hapa amejihami amevaa sare za kazi, amevaa mask kwa mdomo na kwa kichwa, naona dawa iko kando. Huku naona jerrycan , sindano. Hapo naona stair hapo kando. Hapo kuna nini hapo kwa ameshika mkononi.

Naona mto, imejengwa na daraja, na watu wanasimama kwa hapo wanaangalia, hao watu ni wengi, wanakaa pale wanaangalia daraja, wanasimama juu ya daraja wanaangalia.

Naona hapo kumenyesha sana mafuriko kuna magari zinavuka maji tuktuk aina ya tuktuk toyota nissan hapo kuna gari nimeona KDB seven seven r number plate yake na ni kisia kila aina aina.

Naona kuna chupa ya vaccine ya dawa, kuna kando yake tissue , kuna kando yake hapo inakaa kwa juu ya table , kwa meza hizi hizi chupa hii chupa ni chupa mzuri inakaa fiti .

Naona wauguzi wako na watoto wawili, mama naye amekaa hapo kando ndogo anangalia kana analazwa hapo kitandani. Naona kiti huku ,naona kitanda, naona kwa stima hapo kando naona, mama kando watoto wawili wametulia.

Naona dawa. Hii dawa iko kwa chupa na hii chupa iko kwa kifuniko ya blue naiko side ya nini kwa table . Picha kuna sindano ingine hapo inakaa kando ya hiyo chupa, iko mzuri.

Na naona dawa imeandikwa Ibuprofen . Dawa hii ni buluu, ni green hizo dawa ni dawa tablets .

Naona hapo daktari ametoa sindano tayari ameingiza dawa anataka kumdunga mgonjwa, hapo amevaa mask sindano mkononi, dawa mkononi, amekuja kutolewa na yenyewe madaktari wako tayari kumdunga huyo mgonjwa.

Madaktari wawili hapo wantibu mgonjwa dawa ya meno wanaangalia, na kuna mwenye anamulika ,na kuna mwenye anamtoa meno hapo anamgusa amelala litandani daktari amevaa gloves mwingine ameshikilia tochi.

Kuna madaktari hapo, mama na mtoto anapewa chanjo, dawa ya kunywa dawa ya sindano yenyewe hapo. Daktari amevaa mask , mamake pia amevaa mask hapo kidogo. Mtoto ni mdogo amevaa kofia ndogo anapewa dawa ya kunywa.

Noaona mgonjwa, wagonjwa wawili hapo wako wadi yao wakitegemea ni matibabu yao hapo hospitalini na garai, nimeona dawa, nimeona oxygen hapo na karatasi hapo karibu kuna kitanda mbili hapo kuna maji.

Naona mhudumu wa afya ambaye anahudumia mgonjwa. Anatumia sindano yake kumdunga kwenye mkono wake wa kulia. Mgonjwa huyu amevaa barakoa, amevalia shati ya nyeusi, amevalia sketi.

Naona wanafunzi na mwalimu. Kuna mwanafunzi mmoja anasimama pale na anaeleza wanafunzi wenzake mahali elimu, anampandishia elimu.